Mwanamume anahudumiwa na madaktari wa meno. Mwanamke mmoja amevalia miwani maalum, barokoa na glavu huku akionyesha ishara ya kidole gumba kwa mkono wake. Daktari mwengine amesimama karibu na mgonjwa na anaonekana akimwangalia kinywa.

Daktari wa meno anamuhudumia mgonjwa. Daktari amevalia sare ya samawati, na taa maalum kichwani, huku akishika kifaa cha matibabu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno, akiwa na mdomo wazi, na anaonekana akihisi maumivu.

Eneo la chanjo ambapo watu wanapokea huduma za afya. Mwanamke aliyevalia hijabu na barakoa anapokea sindano kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevalia sare nyeupe na samawati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje, mwanamke mwingine anayevalia sare ya samawati anampa chanjo kwenye mkono wa kushoto. Wote wawili wamevaa barakoa, kuonyesha umuhimu wa afya na usalama.

Jengo la ghorofa likibomolewa. Tinga tinga la rangi ya manjano linaonekana katikati likibomoa sehemu ya chini ya jengo. Polisi wawili wanasimama mbele wakiangalia na kuonyesha umuhimu wa usalama katika eneo hilo.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chini kwenye blanketi. Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya samawati anachunguza tumbo la mjamzito. Wanawake wengine watatu wamekaa nyuma wakiangalia mchakato huo.

Daktari wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu, daktari huyu amevaa glavu za bluu na anatumia kifaa cha kisasa cha kufanya kazi kwenye jino la mgonjwa, hii inaashiria umakini na utaalamu unaohitajika katika fani ya meno.

Mama akiwa na mtoto wake mdogo katika kliniki, au hospitalini daktari au mhudumu wa afya. Alie Vaa sare ya samawati anamtibu au kumuchuguza mtoto huyo Alie lala kwenye meza.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya njano yanayowalinda dhidi ya kemikali au vitu hatari. Wote wamevaa barakoa za hewa na glovu nyekundu. Mmoja wao anashika mtungi mwekundu wenye alama ya hatari ya kibayolojia na wanashirikiana kuusongeza mtungi mwingine wa samawati.

Mkulima aliyevaa vazi la kinga la rangi ya manjano akiwa shambani. Mkulima huyu anatumia pampu ya kunyunyuzia dawa inayobebwa mgongoni wake. Ananyunyiza dawa ya kuua wadudu au mbolea kwenye mmea mmoja mkubwa.

Eneo la mafuriko na uharibifu mkubwa. Kuna maji yenye matope mengi yanayotiririka, yakisomba miti na matawi makubwa. Upande wa kulia kuna barabara iliyoharibika na kukatika kabisa.

Mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni au vya jadi. Kuna chombo kilichotengenezwa kwa kibuyu katikati, kilichofungwa kwa kamba. Pembeni kuna sanamu ya mwanadamu iliyochongwa kwa mbao au jiwe.

Mikono ya mtu ikishika chupa ya dawa. Chupa hiyo ina lebo ya njano. Lebo pia ina picha ya mti na mchoro wa virusi vya Korona vilivyochomwa na moto. Mikono inayoshika chupa ina kucha zilizopakwa rangi ya kijivu na imevaa pete kadhaa.

Kundi la watu wakikusanyika karibu na eneo la ajali. Moshi mweusi, mzito, unafuka angani kutoka kwenye moto, unaoashiria kuwa moto umezuka. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kuelekea eneo la tukio, huku wengine wakiwa wamesimama.

Mfanyakazi wa afya, anatayarisha sindano ya chanjo. Mwanamke huyo, amevalia barakoa usoni, sare ya njano na ameshika sindano pamoja na chupa ya dawa. Anaonekana akichukua dawa, kutoka kwenye chupa, tayari kwa kumdunga mgonjwa.

Mfanyakazi amevaa vazi la kinga la samawati, akifanya usafihaji au udhibiti wa wadudu. Mtu huyo amevaa kinyago cha kupumua, miwani maalumu, na kinga masikio, akionyesha kuwa kazi anayofanya inahitaji tahadhari kubwa.

Bidhaa za dawa za asili zinazofanana na zile za picha ya mitiki na mkoko, zikiwa zimepangwa kwenye meza. Bidhaa hizi zimefungashwa kwenye chupa na masanduku ya rangi nyekundu na zambarau, zikiwa na nembo na maandishi.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ya samawati, barakoa na glovu. Kifaa cha matibabu chenye skrini kubwa kinaonekana upande wa kulia na kuna vifaa vingine vya upasuaji mezani.

Bidhaa za chanjo. Katika picha kuna sanduku jeupe lenye maandishi ya kifaransa, likiashiria chanzo ya homa ya manjano iliyotulizwa. Ndani ya sanduku kuna ampuli kadhaa za kijani zilizojazwa na nje ya sanduku kuna chupa ndogo ya kioo iliyo wazi na ampuli mbili za kijani zilizowekwa juu ya karatasi ya maelezo.

Chupa ndogo nyeupe yenye lebo ya kijani kibichi. Lebo pia ina maneno asilimia mia moja. Kwenye kifuniko cha chupa kuna stika nyeupe, zikionyesha kuwa bidhaa hiyo haijafunguliwa.

Eneo kubwa lililofurika maji ya kahawia ikionyesha athari za mafuriko makubwa. Barabara au njia nyembamba inapita katikati ya maji hayo na kuna miundo inayofanana na madaraja. Miti na mimea mingine inaonekana imezama.

Mikono miwili ikishikana kwa upole. Mkono mmoja unaonekana wa mtu mwenye ngozi nyeusi huku mkono mwingine ukiwa umefunikwa na glovu nyeupe na umevaliwa na mtu aliyevaa vazi la kinga la rangi ya njano.

Mtaalamu, labda daktari au fundi akiwa amevalia koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa ya samawati, akifanya ukaguzi ya mitungi mingi ya oksijeni ambayo imeegeshwa kwa usawa kwenye mistari.

Mfanyikazi akiwa amevaa vifaa kamili vya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya samawati, barakoa ya gesi, miwani ya usalama na glovu nyeupe. Mfanyakazi huyu ameshika makopo mawili ya plastiki , moja ya manjano na lingine la samawati.

Watoto wawili wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono cha muda. Kituo hicho kina ndoo kubwa nyekundu iliyowekwa juu ya stendi na bomba dogo chini. Mtoto mmoja anaonekana mkubwa kidogo na amevalia sketi yenye maua huku mwingine mdogo amevalia suruali nyeupe na shati la samawati.

Mtu mmoja anambeba mwingine mgongoni wakivuka mto mdogo au mkondo wa maji. Mtu anayembeba amevaa koti la njano na buti akijitahidi kumvusha mwenzake ambaye anaonekana kuwa mlemavu au majeruhi.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye kisima kidogo au shimo lililojaa maji. Mwanamke mmoja ameinama akijaza ndoo ya njano kutoka shimo, huku mwingine akishika chombo chake juu ya ndoo nyingine ya njano.

Mgonjwa wa kike akipokea matibabu ya meno. Wataalamu wawili wa meno, mmoja amevaa koti jeupe la daktari na mwingine amevaa skrobu za samawati, wote wakiwa wamevalia barakoa na glovu wanafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mtu akiwa ameketi chini, labda kwenye kitambaa au mkeka, akishikilia itu kinachofanana na mkia wa wanyama au kishanda mkononi mwake. Amevalia nguo yenye michoro ya kitamaduni na anaonekana kuwa na vikuku mkononi.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo. Muuguzi huyu amevaa sare nyeupe na mistari mekundu na anaonekana makini sana wakati akidondosha chanjo mdomoni mwa mtoto.

Wataalamu wa afya watatu ndani ya chumba cha upasuaji au eneo la matibabu wakiwa wamevalia mavazi kamili ya upasuaji. Daktari mmoja anaonekana akiwa katikati, akifanya kazi kwa umakini juu ya mgonjwa ambaye haonekani vizuri.

Barabara iliyojaa maji pengine kutokana na mvua kubwa au mafuriko madogo. Mwanaume mmoja amevalia kofia na amebeba mkoba mgongoni, akivuta toroli ndogo ndani ya maji.

Mkeka au kitambaa kilichotandikwa chini, kikiwa na aina mbalimbali za mimea na mizizi. Vipande vya mimea kama vile mizizi kavu, majani na maganda vimepangwa juu ya kitambaa hicho.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevaa barakoa nyeupe na fulana ya samawati, akimpa sindano ya chanjo mwanaume mzee. Mwanaume huyo ameketi kwenye kiti na amevaa kofia ya rangi ya kahawia.

Ngamia alielala chini kwenye mchanga. Anaonekana akiwa na mizigo au tandiko liliofungwa mgongoni mwake. Ngamia amejilaza kwa upande wake akiwa amepumzika kwenye eneo la jangwa.

Bidhaa nne za mitishamba au dawa za asili, zikiwa zimewekwa juu ya meza au sehemu nyingine. Kuna chupa kubwa mbili na mitungi miwili midogo, zote zikiwa na lebo. Lebo hizi zina maandishi ya kiswahili yanayoeleza matumizi au faida zake.

Mwanamke akipimwa usikivu wa masikio yake na mtaalamu wa afya. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti na anaonekana akiwa makini, huku mtaalamu akishika kifaa cha kupimia usikivu karibu na sikio lake.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari au muuguzi akitoa huduma ya matibabu labda chanjo au uchunguzi kwa mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mama huyu anaonekana kumuangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Chupa yenye milligramu kumi na nane za chuma kwa kila huduma na vitamin C . Chupa ina rangi ya njano na kofia ya njano, ikiwa na picha za rasiberi chini. Imeandikwa kuwa bidhaa hiyo inapendekezwa na famasisti na ni muhimu kwa uundaji wa seli nyekundu za damu.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akisimama nyuma ya dawati la mapokezi. Juu yake kuna bango kubwa lenye jina la zahanati na dawati la mapokezi lina stika na mabango mbalimbali.

Mwanaume aliyevaa koti la njano linalong'aa, shati la mikono mifupi na suruali ndefu akitembea ndani ya maji yaliyotuama. Ana begi ndogo la samwati limening'inia begani na anaonekana kama ana buti nyeupe au viatu visivyoingiza maji.

Daktari wa meno ambaye amevaa koti jeupe la daktari na barakoa akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno na daktari anaonekana akifanya matibabu mdomoni kwa kutumia vifaa vya meno.

Mwanaume amesimama karibu na bango kubwa lenye maandishi mekundu kwa lugha ya kiswahili. Bango hilo linatangaza huduma za dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume dhidi ya hawa. Pia lina namba ya simu.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamejipanga foleni wakisubiri msaada au huduma fulani. Watu wengine wanaonekana wakishughulika na vifaa na bidhaa karibu na gari jeupe ambavyo ni pamoja na vijiko vya maji vya njano na mifuko.

Mwanaume aliyevaa kofia ya samawati ya usafi, barakoa na koti jeupe la maabara, akifanya kazi ya kufunga bidhaa za dawa. Anashika kifurushi cha dawa chenye rangi nyekundu na manjano, akionyesha bidii katika kazi yake.

Mwanaume akiangalia kwa makini na kuguza kifaa kinachofanana na mashine ya watoto njiti. Mwanaume huyo amevalia shati lenye mikono mirefu na suruali nyeusi akionekana kujishughulisha na vifaa hivyo.

Mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa daktari au muuguzi, akiwa amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya samawati, akishika vialu viwili vidogo ambavyo vinaonekana kuwa chupa za chanjo au dawa.

Watu wawili wakijaribu kuvuka barabara iliyojaa maji mingi ya kahawia, huenda kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Mtu mmoja ameketi kwenye pikipiki ya njano, huku mwingine akisukuma pikipiki hiyo kutoka nyuma.

Mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa wake kwa kutumia kifaa maalum. Mtaalamu huyo wa kike amevaa koti jeupe la maabara, miwani na glovu akionekana makini sana kwa kazi yake.

Mtu akiwa amevaa mavazi kamili ya kujikinga, ndani ya gala au hifadhi ya bidhaa. Mtu huyo amepiga magoti, amevaa kofia nyeupe, barakoa ya gesi, miwani, suti nyeupe nzima na glovu za kijani, huku akiwa na mkanda wa usalama wenye kamba nyekundu.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za jadi au za kitamaduni labda za tiba asilia au ushirikina. Kuna bakuli la kikapu lenye vitu vya asili, chungu au vyombo kadhaa vilivyojaa poda na mimea na chupa ndogo.

Kundi la watu watano wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira wakiondoa taka kutoka eneo lenye uchafu mwingi. Taka nyingi za plastiki na vitu vingine zimetapakaa chini zikionyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira.

Mtu akiwa amevalia vazi jeupe la kujikinga na glavu za samawati, akimwaga dawa kwenye mimea shambani. Mtu huyo amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye tanki la rangi ya chungwa mgongoni na anatumia bomba refu lenye ncha ya kunyunyiza kulenga mimea.

Wanawake wanne wakiwa wamebeba vyombo vikubwa vya maji vichwani. Wote wamevaa shanga za rangi mbalimbali shingoni na baadhi yao wamevaa nguo zenye michoro. Wanaonekana wakiwa katika eneo kavu, labda wakitoka au wakienda kutafuta maji.

Mwanamume aliyevalia barakoa amelala chali kwenye kitanda cha matibabu chenye rangi nyekundu. Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la daktari amesimama karibu na anashika goti la mwanamume huyo. Inaonekana kama anafanya mazoezi ya viungo au uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanamume akiwa amesimama mbele ya darasa lililojazwa na watoto wanafunzi. Watoto wamekaa kwenye madawati na wengi wao wanaonekana kushikilia mabango au vijitabu vyenye picha au ujumbe. Mwanamume huyo amevalia shati jeupe.

Mtaalamu wa matibabu labda daktari au nesi, akimsaidia mgonjwa kuingia kwenye mashine ya MRI mgonjwa amelala chali kwenye kitanda cha mashine akiwa amevaa shati la mraba na kufunikwa na blanketi.

Hospitali ya county ya Ahero ikiwa imefurika maji. Maji ya kahawia yamejaa eneo kubwa mbele ya jengo la hospitali. Na kuashiria mafuriko makubwa. Lango la kuingia hospitalini linaonekana wazi, na bango lenye jina linaonekana juu.

Kambi kubwa ya wakimbizi au makazi ya muda, yenye mahema na vibanda vingi vilivyotawanyika katika eneo kubwa la ardhi kavu. Katikati ya picha kuna tenki kubwa la maji lenye rangi nyeupe, lililowekwa juu ya kinara cha mbao ikionyesha chanzo cha maji.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Daktari huyo akiwa amevaa koti jeupe anajishughulisha na kifaa hicho huku akimwangalia mgonjwa. Mgonjwa ameketi na anaweka kichwa chake kwenye sehemu maalum ya kifaa hicho kwa ajili ya uchunguzi wa macho.

Kifurushi cha muarubaini herbal drink . Kifurushi hicho ni kikopo chenye rangi ya njano na mfuniko mweupe. Kuna picha ya mti wa muarubaini kwenye kifurushi na nembo juu kushoto. Chini kulia kuna picha ya kikombe cha chai kinachotoa mvuke ukionyesha kinywaji.

Mama mchanga akiwa ameinama juu ya kitanda cha mtoto mchanga, akimtunza mtoto wake. Mama amevaa nguo za kulalia, na ana kofia ya kulalia ya rangi ya kahawia. Huku akiwa na vitambulisho vya hospitalini mikononi mwake.

Mwanaume aliyekaa kwenye dawati akifanya kazi katika mahabara au ofisi ya kitiba. Amevalia koti jeupe la mahabara, miwani na glovu nyeupe na anaonekana akiandika kwenye kitabu kikubwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati na miwani akipatiwa chanjo begani. Mtoaji wa chanjo ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya anashika sindano na analenga mkono wa mwanamke huyo.

Mikono miwili ikishikilia chupa ya dawa na kidonge kimoja cha rangi ya machungwa. Kidonge hicho kimetoka kwenye chupa ambayo ni dawa ya kupunguza maumivu na homa. Mkono mmoja unashikilia chupa hiyo kwa uangalifu, huku kidonge kikiwa kimetua kwenye kiganja cha mkono mwengine.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia barakoa, wakionyesha umakini wao katika maswala ya afya na usalama. Mwanaume wa kati amevalia koti jeupe la maabara akionyesha anaweza kuwa mtaalamu wa afya au anahusika na usimamizi wa bidhaa.

Wanawake watatu wakiwemo wawili waliovalia makoti myeupe ya kimaabara, wakishikilia masanduku ya rangi ya machungwa, masanduku haya yanaonekana kuwa pakiti za matibabu au vifaa vinavyosafirishwa kwa kutumia droni.

Moto mkubwa wa nyika au msitu ukiwaka kwa nguvu kwenye mlima au kilima. Miale mikali ya moto wa rangi ya machungwa na njano inasambaa kwa kasi, ikiteketeza mimea. Moshi mzito mweusi unavuka angani.

Mwanamke aliyevaa barakoa na miwani labda mfanyakazi wa afya akizungumza na mwanamke mwingine aliye mbeba mtoto mchanga. Wanakaa kwenye meza ndogo ndani ya hema huku mwanamke wa kwanza akiwa na karatasi na chupa.

Mama anamnyonyesha mtoto wake mchanga hospitalini akionyesha upendo na utulivu. Mama huyu amevaa gauni la hospitali la rangi ya waridi na kitambaa kichwani cha rangi ya samawati huku akimtazama mtoto wake kwa upendo.

Kituo cha maji kinachoonekana kuwa katika eneo kame au la vijijini, kilichopakwa rangi ya samawati na nyeupe. Kituo hicho kina mapango yaliyoandikwa habari labda kuhusu miradhi ya maji au afya na watu kadhaa wamesimama karibu nacho.

Mzee mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe, akichunguza kwa makini yaliyomo ndani ya sanduku la zamani. Sanduku hilo linaonekana limejaa vitu mbalimbali, ikiwemo mifuko ya plastiki iliyojaa unga mweupe na vitu vingine visivyoeleweka.

Bamgo ndogo liliobandikwa kwenye guzo ya umeme likitangaza huduma za daktari Chikongo. Bango linaorodhesha huduma kama kumvuta mpenzi na biashara nyota. Chini kuna nambari ya simu. Mwanaume anaonekana akiangalia juu kwenye bango hilo.

Mwanamke mmoja anayetabasamu, akiwa amevalia fulana ya kijivu yenye nembo ndogo na suruali ya jeans . Ana nywele zilizosukwa rasta na ameshikilia vifaa viwili vya tiba ya mwili au masaji .

Jengo lililoporomoka na kuna watu wengi waliokusanyika mahali hapo. Sehemu ya juu ya jengo iliyoporomoka ina watu wamesimama juu yake, labda wakiokoa au wakitazama. Timu za uokoaji zikiwemo wazimamoto na wataalamu wengine, wamevalia sare zao, wanaonekana wakifanya kazi katika eneo la ajali.

Mwanamke akichunguza sikio la mwanamume aliyevalia koti la kahawia. Mwanamke huyo anawezekana kuwa mfanyakazi wa afya amevaa glovu nyeupe na shati la samawati na anatumia kifaa cha kuchunguza sikio.

Daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya samawati, na glavu nyeupe, akitumia vifaa vya meno kumchunguza mdomo wa mgonjwa.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kliniki, wakifanya kazi kwa kushirikiana kumtibu mgonjwa. Mmoja wao, daktari wa kike amevaa koti jeupe lenye jina Sara, barakoa na miwani akionekana akishikilia vifaa vya meno.

Meza au eneo lililo funikwa kwa kitambaa chekundu na cheusi, vikiwa na vitu vingi vinavyo ashiria tamaduni za kienyeji au za kimila. Vitu hivi ni pamoja na pembe za wanyama, chupa zenye vimiminika, viungo mbalimbali, na vitu vya mapambo kama shanga na vifuniko vya kivuli.

Vikombe kadhaa vya chanjo na vifaa vya matibabu vilivyowekwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijani. Katikati kuna chupa ya chanjo. Karibu na chupa hiyo kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi na lebo ya manjano yenye maelezo ya dawa.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na kofia ya nywele akiongea na mama na mtoto wake mdogo kwenye kiti cha meno. Daktari anashikilia mfano wa meno au kinyago kidogo cha rangi nyekundu akionekana akimfahamisha mtoto au kumwandaa kwa ajili ya uchunguzi.

Umati wa watu wakiwa chini ya hema kubwa, labda kwenye hafla au maonyesho, katikati kuna bango refu lenye ujumbe linalosomeka We talk Protection na picha ya utepe mwekundu unaowakilisha uhamasishaji kuhusu ukimwi. Chini ya bango kuna maandishi yanayohimiza matumizi sahihi na thabiti ya kondomu kupunguza hatari ya ukimwi na maambukizi mengine ya zinaa.

Mwanaume aliyesimama nje ya choo cha nje. Mwanamume huyo amevaa shati la rangi nyingi za Kiafrika, na suruali nyeusi, na anaonekana kutumia kijiti cha kutembea. Choo hicho kimejengwa kwa kuta za saruji na mlango wa chuma.

Eneo lililofurika maji ya kahawia yenye matope, yakiashiria mafuriko makubwa. Lori kubwa la mizigo limeanguka upande wake katikati ya maji barabarani. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na lori hilo, baadhi yao wakiwa wamesimama ndani ya maji.

Mwanaume anafanya mazoezi ya mikono kwenye mashine maalum ya mazoezi. Anaonekana akitumia nguvu kuinua mizigo ya samawati kwa kutumia mikono yake. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mtaalam wa mazoezi ya viungo au msaidizi.

Mafuriko makubwa ambapo barabara na maeneo mengi yamefunikwa na maji ya kahawai. Magari mengi yamekwama ndani ya maji huku mengine yakionekana yamezama kwenye sehemu. Nyuma ya magari kuna majengo, mabasi na miundombinu mengine ya mazingira ya mjini.

Watu wakitembea kwenye barabara iliyojaa maji, pengine kutokana na mafuriko. Watu hawa wako katikati ya barabara iliyojaa maji na kina cha maji kinaonekana kuwa hadi magotini kwa baadhi yao.

Daktari wa meno akisimama nyuma ya mgonjwa wake, wote wawili wakitabasamu kwa furaha. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke anaonyesha ishara ya jembe kwa mkono wake, kuashiria kuridhika na huduma aliyopata.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga na barakoa, wakifanya usafi na kuua vijidudu katika eneo la ndani. Mtu mmoja yuko mbele akitumia kitambaa cha manjano na kemikali ya kusafisha juu ya kaunta nyeusi.

Mwanamke akibeba mtoto mgongoni huku pia akibeba kibuyu cha maji cha rangi ya manjano. Amevaa nguo zenye rangi za kuvutia zikionyesha utamaduni wa kiafrika na anaonekana kutembea katika eneo kavu au la mashambani.

Muuguzi wa kike akimchunguza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye chumba cha joto. Muuguzi huyo amevaa mavazi ya huduma ya afya ya rangi ya samawati na ana kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo.

Madaktari wa meno wawili wa kike, wakiwa wanahudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Wote wawili wamevaa makoti meupe ya daktari, barakoa na glavu wakionyesha kuzingatia usafi na usalama.

Chupa nyeupe ya dawa kwa ajili ya afya ya mifupa na kinga za mwili. Chupa imelala ubavu na vidonge vingi vyeupe vimetapakaa chini kando yake. Vidonge vinaonekana kuwa vidogo na mviringo.

Safu ya vijenzi vidogo vya kioo, kila kimoja kikiwa na kofia ya njano na lebo. Kwenye lebo, maneno yameandikwa yakimaanisha chanjo ya homa ya manjano. Chini ya maandishi hayo imeandikwa tano ikionyesha kuwa kila kijenzi kina dozi tano.

Chupa nyeupe ya dawa iliyo simama katikati ikiwa na lebo nyeupe iliyo andikwa iboprufen kwa herufi kubwa nyeusi. Chupa hiyo ina kifuniko cheupe.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa koti nyeupe za mabara na barakoa, wakitumia mashine za kushona kutengeneza barakoa za matibabu. Mwanamke aliye mbele anaonekana kushona barakoa kwa umakini, huku rundo la barakoa za samawati zilizokamilika likiwa limewekwa karibu naye.

Mwanamke mmoja akitabasamu na kushikilia kitu cheupe mikononi mwake. Amevalia kitambaa chekundu kichwani na shati la rangi ya samawati hafifu. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili, mmoja amesimama na mwingine ameketi chini.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga ya manjano na barakoa za gesi wakishughulikia kemikali au vifaa vya hatari. Mmoja wao ameshika chupa ya samawati na mwingine ameshikilia kifuniko cheusi. Wote wakionekana wakitaka kufungua au kufunga chombo kikubwa cheusi.

Mfanyakazi wa afya akimpa sindano ya chanjo mwanamke mmoja. Wote wawili wamevaa barakoa, kuashiria umuhimu wa ulinzi dhidi ya maambukizi, labda katika kipindi cha janga au kampeni ya chanjo.

Wanaume wawili waliovalia sare za wafanyakazi wa usafi, wakishiriki katika shughuli ya kusafisha takataka katika eneo wazi. Mwanaume aliye mbele amevaa suti ya rangi ya samawati nyeusi, yenye mistari ya kijani kibichi na buti.

Mwanaume aliyevaa koti la maabara nyeupe, barakoa ya samawati na miwani akifungua boksi kubwa la kadibodi. Anashikilia chupa ndefu ya kijani iliyojaa kimiminika labda chanjo au dawa.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingine vikiwa vya kitamaduni na vingine vya kisasa. Kuna chupa mbili, moja ya plastiki yenye kifuniko cha kijani na nyingine ya samawati zikiwa zimetupwa ndani ya bakuli la udongo, lililopambwa kwa shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Eneo lililofurika na maji ya rangi ya kahawia huku nyumba zikionekana zikizungukwa na maji. Baadhi ya nyumba zina paa za bati za rangi ya kutu na zingine zina paa za mabati meupe.

Wataalamu wawili wa afya wakimpima mwanaume mzee. Mtaalamu mmoja aliyevaa koti la samawati na barakoa, anamshikia kifaa cha kupima joto usoni mwa mzee. Mzee huyo ameketi kwenye kiti na amevaa kofia ya kitamaduni na shati la zambarau.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na mfumo wa kuchunja maji. Wanawake wawili wamevaa fulana za manjano zinazong'aa, zikionyesha kuwa wanaweza kuwa wafanyakazi wa afya au wanaharakati wa jamii. Mwanamke mmoja anashikilia kifaa kidogo labda akionyesha jinsi ya kukitumia.

Eneo lililo adhiriwa na mafuriko ambapo watu kadhaa wamejikusanya karibu na nyumba ya kitamanduni iliyotengenezwa kwa nyazi au vijiti. Maji machafu ya mafuriko yamefunika ardhi, na baadhi ya watu wanatembea kwa mafuriko hayo.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati anayefanya kazi ya afya akifundisha mwanamke mwingine jinsi ya kutunza meno. Mwanamke anayefundisha amevaa shati jekundu na anashikilia mfano wa meno akitumia mswaki mdogo.

Ajali mbaya ya barabarani inayohusisha lori la mafuta lililolala ubavu na moshi mzito ukiibuka kutoka kwenye lori lingine linalowaka moto. Moto na moshi unaonekana mkali na lori la mafuta lililolala ubavu lina maneno danger petrol .

Wataalamu wawili wakiwa katika mazingira ya kufanya utafiti au ukaguzi wa afya ya wanyama. Mtaalamu mmoja amevalia suti kamili ya manjano ya kujikinga, barakoa ya gesi na glavu akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kijiti maalum.

Choo cha umma chenye rangi ya njano na kijani. Jengo hilo limejengwa kwa mawe na lina madirisha yenye milango ya chuma ya kijani. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya mlango wa choo akionekana kuingia au kutoka.

Mwanamke akitoa somo darasani mbele ya ubao mweusi ulioandikwa na kuchorwa, mwanamke huyo amesimama, amevaa fulana nyeupe na surauali ya jeans na anashikilia kitu kinachoonekana kama chupi huku akitabasamu na kuonekana akieleza jambo.

Mwanamke akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine, pengine kwa ajili ya uchunguzi au upimaji. Mwanamke anayechukua sampuli amevalia sare nyeupe ya kitabibu, akionekana kama muuguzi au mtaalamu wa afya.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari akiwa ameva koti jeupe la daktari, barakoa ya samawati na glavu nyeupe anatumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno na amevalia nguo ya rangi ya waridi.

Mtaalamu wa afya uwezekano mkubwa muuguzi akiwa amevaa barakoa ya samawati na glovu akitayarisha sindano. Amevaa fulana nyeupe yenye kitambulisho cha shingo na shati ya mikono mirefu ya miraba.

Bidhaa mbili za asili, chupa tatu za kioevu chenye lebo ya zambarau na vijiko viwili vya rangi ya kijani, chupa hizo zina kofia za kijani kibichi na zimepangwa mbele ya vijiko hivyo.

Pakiti za vidonge vya dawa. Kuna pakiti tatu za dawa moja ikiwa imefunguka na kuonyesha maelezo ya bidhaa. Pia kuna vipande viwili vya vidonge vya rangi ya machungwa vilivyofungashwa kwenye malengelenge.

Chupa nyeusi yenye lebo nyekundu na samawati, lebo ina maandishi mengi kwa Kiswahili, yakieleza matumizi na faida za bidhaa hiyo. Inaonekana ni dawa ya asili au kirutubisho cha afya kinacholenga kutatua matatizo mbalimbali.

Wanawake watatu wazee wakiwa wameketi nje labda wakifanya shughuli za kijamii au za kitamaduni. Wote wamevaa nguo zenye muundo wa mandoa ya chui ambazo zinaweza kuwa ni nguo za kitamaduni.

Mwanamke mzee anayeonekana kuwa kutoka jamii ya wamasai kutokana na mavazi na mapambo yake ya shanga akipokea sindano begani. Mwanamke huyo anaonekana akificha uso wake kwa mkono pengine kutokana na maumivu au hofu ya sindano.

Mkulima akiwa amevalia kofia ya majani na nguo nyeupe akitumia dawa za kuulia wadudu kwenye shamba la mpunga lililojaa maji. Amelenga bomba refu la kunyunyuzia dawa kwenye mimea na ukungu wa dawa unaonekana hewani.

Tukio la chanjo au sindano inayotolwea kwa mtu. Mtu anayepokea sindano ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa shati ya kahawia na ana barakao ya rangi ya samawati usoni. Mkono wake umeandaliwa kwa ajili ya sindano, na bega lake la kushoto linaonekana.

Mwanamke anayewezekana kuwa mfanyakazi wa afya, akiwa ameshikilia sindano na chupa ndogo ya dawa au chanjo. Amevalia kofia nyeupe na fulana ya njano na kijani. Mwanamke huyu anaonekana ametazama mpiga picha kwa umakini.

Mwanaume akiwa amevaa sare ya kijani kibichi na kofia nyeupe akitumia dispenser ya sabuni iliyowekwa ukutani. Amechanua mkono wake chini ya dispenser hiyo akionyesha hatua ya kujisafisha mikono.

Madaktari watatu wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya oparesheni. Wote wamevaa nguo maalum za upasuaji, barakoa na glovu, kuashiria mazingira safi na salama ya matibabu.

Mkono wa mtu mzima ukinyonyesha kidole gumba cha mtoto mdogo. Mtu mzima anatumia kalamu ya alama kuweka alama ya rangi ya zambarau kwenye kidole cha mtoto. Tukio hili linaashiria zoezi la chanjo ya polio au shughuli nyingine ya afya ya umma ambapo watoto hupewa alama baada ya kupokea huduma.

Wanawake wawili wakitumia kituo cha maji nje. Mwanamke mmoja aliyevaa shati la samawati na leso kichwani, anaonekana akichota maji kutoka kwenye kifaa cha maji cha samawati. Mwanamke mwingine aliyevaa shati jeupe, anashika chombo kikubwa cha maji cha manjano kinachojazwa.

Mazingira ya hospitali au kliniki, ambapo wafanyakazi wa afya wanahudumia wagonjwa. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuguzi au daktari, amevaa mavazi ya samawati, kofia yenye maua na barakoa akimshika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum.

Eneo lililokumbwa na maafa pengine moto kutokana na majengo yaliyoteketea na uchafu mwingi chini. Kuna umati mkubwa wa watu wakiwemo watoto na watu wazima wakiwa wamekusanyika katikati ya vifusi vya majengo yaliyoharibika.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la mahabara ,barakoa na miwani ya kijikinga akifanya unyunyizi wa dawa anaonekana kutumia kifaa cha kunyunyizia dawa chenye chupa nyekundu na kijiti kirefu anafanya kazi kati ya rundo la vitu vilivyofunikwa na durubai nyeusi na ya samawati.

Mwanamke amesimama katikati, akiwa amevaa mavazi marefu yenye ruwaza na leso ya rangi ya waridi kichwani. Amezingirwa na mikembe mingi ya maji ya rangi tofauti kama vile manjano, kijani kibichi na nyeupe ikionyesha shughuli za uhifadhi au usambazaji wa maji.

Mwanamke aliyevaa vazi refu jeusi na hijabu amesimama katikati ya eneo kavu na lenye vumbi. Mandhari ina miti mikavu isiyo na majani na matawi yaliyokufa ikionyesha ukame mkali. Chini kuna mifupa na mizoga ya wanyama waliofariki ikisisitiza athari mbaya za ukame.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili, vingi vikiwa vimefinyangwa au kutengenezwa kwa vibuyu na kupambwa kwa shanga zenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Vitu vingine vinavyofanana na maganda ya wanyama na vitu vingine vya kitamaduni vinaonekana vikiwa vimewekwa karibu.

Wauguzi wawili wakiwa wanatunza mtoto mchanga katika kitengo cha uangalizi maalum. Wote wawili wamevaa sare za hospitali, barakoa, glovu na kofia za samawati kwa ajili ya usafi.

Watu wawili waliovalia suti nyeupe za kujikinga na barakoa za kupumulia, wakifanya usafishaji na au kuua wadudu ndani ya jikoni au sehemu ya nyumba. Mtu wa mbele amevaa mfuko wa samawati mgongoni na anashika kifaa cha kunyunyizia akielekeza chini kwenye sakafu.

Mwanaume akiwa amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na glovu, akifanya kazi ndani ya kibanzi cha usalama cha Kibayolojia. Anaonekana akishughulikia mirija ya majaribio iliyojaa vimiminika vya manjano, na vifaa vingine vya kimaabara.

Vitu mbalimbali vikiwa vimetawanyika ardhini vingi vikiwa vimepangwa juu ya vitambaa vyekundu na vyeusi. Kuna chupa ya maji yenye kinywaji chenye rangi nyeusi, mayai mawili na vitu vinavyofanana na mizizi au mimea.

Eneo lililofurika na maji ya tope, labda kutokana na mvua mkubwa au mafuriko. Majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao yanaonekana yamezungukwa na maji na baadhi ya nguo zimening'inia nje. Watoto wawili wanaonekana wakitembea au wakicheza ndani ya maji hayo ya tope.

Mwanamume akiwa amekaa kwenye kiti akimwangalia mhudumu wa afya au daktari aliyesimama mbele yake. Mhudumu wa afya, aliyevaa koti jeupe anashikilia mfano wa uume mikononi mwake akionyesha kitu fulani.